Watu wazima waliokusanyika katika chumba maalumu, wakishirikiana katika kuhamasishana juu ya elimu ya watu wazima, inayowasaidia kuwapa maarifa mbalimbali, na hivyo kukabiliana na mambo tofautitofauti katika jamii kulingana na maendeleo.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wanafundishwa mambo mbalimbali ya elimu ya msingi, kama vile kusoma na kuandika, hali inayoonyesha uhamasishaji na uzingatiaji wa elimu hiyo kwa ajili ya manufaa ya watu hao.

Watu wazima waliokusanyika katika eneo maalumu mwakiwa wanapiga picha ya pamoja kama kuhamasisha elimu hiyo inayotolewa kwa watu wazima ikiwemo kusoma na kuandika kwa maudhui ya kuhakikisha watu wanapata taaluma zitakazowasaidia katika mambo mbalimbali kwenye jamii.

Idadi kubwa ya watu wazima waliyokusanyika katika chumba maalumu cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza mafundisho yanayotolewa kwa ajili ya kuimarisha elimu yao ya ngazi ya msingi wanayoipata wakiwa watu wazima.

Watu wazima waliokusanyika katika chumba maalumu cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, kama hali ya kuimarisha elimu hiyo inayotolewa kwaajili ya kuongeza maarifa mbalimbali kwa jamii.

Watu wazima waliokusanyika kwa lengo la kujifunza vitu mbalimbali ikiwemo vifaa vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa. Hali inayoonyesha elimu ya watu wazima katika kujikimu kimaisha kupitia mambo mbalimbali yanayoweza kufanywa kwa ajili ya maendeleo kiuchumi.

Wanawake wa jamii yakimasai waliovaa mavazi ya kitamaduni, wakiwa wakusanyika kwa pamoja; wanajifunza jinsi ya kushona kama elimu ya watu wazima, inayowasaidia kupambana na changamoto mbalimbali za kiuchumi katika jamii.

Watu wazima waliokusanyika kwa lengo la kujifunza wakiwa wamezunguka meza yenye kifaa maalumu wanakiangalia na kukifatilia kwa umakini kama sehemu ya kupata maarifa juu ya kutumia vifaa mbalimbali kwenye maisha ya kila siku.

Watu wazima waliokusanyika katika meza maalumu, wakishirikiana kujifunza kutumia vifaa mbalimbali kama sehemu ya elimu inayowasaidia kupata maarifa yanayowawezesha kuishi vizuri kwenye jamii zao na hivyo kuwapa fursa mbalimbali.

Watu mbalimbali waliokusanyika katika picha ya pamoja kwa ajili ya hafla ya kuhamasisha elimu ya watu wazima, itolewayo na hivyo kuonyesha umuhimu wa maarifa hayo yanawasaidia katika jamii.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi kama elimu inayowasaidia kujiimarisha kitaaluma.

Idadi kubwa ya watu wazima waliokusanyika katika chumba kikubwa cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini wanapata elimu kutoka kwa mkufunzi, hali inayoonyesha hamasa ya kujifunza maarifa mbalimbali kwa ajili ya maisha ya kila siku.

Watu wazima waliopata elimu iliyo bora na hivyo kushirikiana katika kutengeneza vifaa mbalimbali vya kielektroniki vya kisasa, wakiwa katika maonyesho na hivyo kuonyesha maarifa thabiti waliyoyapata katika kujikwamua kwenye mambo mbalimbali katika jamii.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba maalumu, wakiwa wamkaa na kusikiliza uhamasishaji unaotolewa, na mtu aliyesimama mbele yao kama sehemu ya kuimarisha elimu hiyo ya watu wazima inayosaidia katika kuongeza maarifa mbalimbali ya kuishi kwenye jamii.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanajifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu ili kuongeza maarifa yao yatakayowasaidia kuishi vizuri kwenye jamii.

Watu wazima waliokusanyika kwa pamoja, wakiwa wanashirikiana katika swala zima la kupata elimu, na hivyo kuongeza maarifa yao yanayowasaidia kuishi vizuri katika jamii. Hali inayoonyesha hamasa ya kujifunza na hivyo kuongeza taaluma.

Watu wazima waliokusanyika katika chumba maalumu cha darasa, wakishirikiana katika kupata elimu inayowasidia kwenye mambo mbalimbali katika jamii yao, hali inayoonyesha hamasa ya kujifunza na hivyo kupata maarifa ya msingi.

Watu wazima waliokusanyika katika chumba cha darasa, chenye mazingira mazuri na rafiki kwa ajili ya kujifunza, wakiwa wametulia kwa umakini na usikivu mkubwa. Wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, ikiwa ni sehemu ya kupata elimu ya msingi itakayowasaidia katika maisha ya kila siku.

Watu wazima waliokusanyika kwa mahudhui ya kukutana; ili kuhamasishana juu ya elimu ya watu wazima inayosaidia kuongeza maarifa, kwa ajili ya kuishi vizuri kwenye jamii katika maisha ya kila siku.

Watu wazima waliokutana kwa ajili ya kujadiliana mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu ya watu wazima, na hivyo kuimarisha pamoja na kuhamasisha umuhimu wa elimu hiyo inavyowasaidia watu katika mambo mbalimbali tofauti.

Watu wazima waliokusanyika katika darasa maalumu, lililojengwa kwa ustadi na mazingira ya kisasa, wakiwa wanasikiliza mazungumzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, kwa ajili ya kuhakikisha wanapata elimu iliyo bora.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wanasoma kama sehemu ya kuongeza maarifa yao, katika elimu hiyo ya msingi ya kujifunza kuandika na kusoma na hivyo kuimarisha taaluma.

Watu wazima waliokusanyika kwa ajili ya kujadiliana kuhisiana na mambo mbalimbali katika elimu hiyo kuwapa maarifa ya msingi ikiwemo kuandika na kusoma, na hivyo kuwasaidia katika maisha yao Kwenye jamii.

Watu wazima waliokusanyika kwenye eneo maalumu pembeni ya mazao wakiwa wameshika vitabu na madaftari, huku mwalimu akitoa maelekezo kwa utulivu hali inayonesha bidii yao ya kuongeza maarifa, na kuboresha maisha kupitia elimu.

Watu wazima waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini mkubwa wanasikiliza mafunzo ya mkufunzi aliyesimama mbele yao, kwa ajili ya kupata maarifa katika elimu hiyo na hivyo kujisaidia kwenye mambo mbalimbali katika jamii.

Watu wazima mbalimbali waliokusanyika katika eneo maalum na kupiga picha ya pamoja, kama hafla ya kuhamasisha elimu hiyo ya watu wazima, na hivyo kuwasaidia watu kuongeza taaluma na maarifa katika jamii.

Watu wazima waliokusanyika kwenye darasa dogo wakiwa wamekaa kwenye viti, wengine wakishika vitabu na madaftari huku mwalimu akitoa maelezo kwa utulivu, hali inayoonyesha bidii yao ya kuongeza maarifa na kuboresha maisha kupitia elimu.

Wanafunzi waliokusanyika kwa idadi kubwa kwa ajili ya kupata elimu ya watu wazima, wakiwa wapo ndani ya chumba cha darasa, wanasikiliza kwa makini mafunzo yanayotolewa na mkufunzi ili kuimarisha elimu hiyo katika taaluma ya msingi.

Watu wazima waliokusanyika kwa ajili ya kikao cha kuhamasisha suala zima la elimu ya watu wazima, na hivyo kuimarisha utoaji wa maarifa kwa watu mbalimbali ambao walikosa elimu kipindi cha nyuma na hivyo kuhakikisha wanaishi vizuri katika jamii.

Watu wazima waliokusanyika ndani ya chumba maalumu wakiwa wamekusanyika na kujadiliana mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu ya watu wazima, hali inayoonyesha uhamasishaji katika kuhakikisha watu wazima wanapata maarifa kwaajili ya maisha ya kila siku.

Watu wazima waliokusanyika kwa idadi kubwa ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini wanasikiliza mafundisho yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, kama sehemu ya elimu yenye tija na mafanikio kwa ajili ya maisha kila siku kwenye jamii.

Watu wazima waliokusanyika kwenye eneo pembeni ya mazao wakiwa wameshika vitabu na madafutari, huku walimu wakitoa maelekezo kwa utulivu mazingira yanaonyesha bidii yao ya kuongeza maarifa na kuboresha maisha kupitia elimu.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba cha darasa chenye mazingira safi pamoja na miundo mizuri, wakiwa watulia kwa umakini wa hali ya juu, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, kwa ajili ya kuwapa maarifa mbalimbali katika maisha.

Watu wazima wamekusanyika kwenye darasa dogo wakiwa wamekaa kwenye viti, wengine wakishika vitabu na madaftari. Huku mwalimu akiwa anawapa maelekezo kwa utulivu. Hali inayoonesha bidii ya kuongeza maharifa na kuboresha maisha kupitia elimu yao ya watu wazima.

Watu wazima waliokusanyika katika eneo lililoandaliwa vizuri, likiwa na vifaa vilivyotengenezwa na watu hao. Hali inayoonesha elimu ya watu wazima inavyowasaidia kupambana na changamoto mbalimbali Katika jamii.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa. Wanashirikiana katika kujifunza huku mkufunzi au mwalimu akiwa ameisimama mbele yao anahakikisha wanapata maarifa yaliyo bora.

Watu wazima waliokusanyika katika chumba maalumu cha kikao kwa ajili ya kuhamasishana dhidi ya umuhimu wa elimu hiyo inayotolewa kwa ajili ya watu wazima na hivyo kuimarisha maarifa yao katika jamii.

Wanafunzi waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa wakiwa katika kupata elimu ya watu wazima, hali inayoonyesha hamasa ya kujifunza mambo mbalimbali katika elimu ya msingi ili kuongeza maarifa yanayowasaidia katika maisha ya kila siku kwenye jamii.

Watu wazima waliopo ndani ya darasa waliokaa kwa kujadiliana kwa ajili ya kujifunza maarifa mbalimbali katika elimu ya msingi ikiwemo kuandika na kusoma, hali inayohamasisha elimu hiyo ya watu wazima kwa ajili ya kuwafundisha mambo mbalimbali.

Watu wazima waliokusanyika katika sehemu maalumu inayoonekana kuwa ni hafla, ikiwa imezungukwa na mabango mbalimbali yanayohamasisha elimu ya watu wazima, wakiwa wamekusanyika na wanajadiliana mambo mbalimbali kuhusu jinsi ya kuendeleza elimu hiyo.

Watu wazima katika jamii ya kimasai waliovaa mavazi ya kitamaduni, wakiwa wamekusanyika kwa pamoja, wanajifunza jinsi ya kushona kama elimu inayowasaidia kujikwamua kwenye mambo mbalimbali ya kiuchumi katika jamii.

Watu wazima waliokusanyika katika eneo maalumu kwa lengo la kujadiliana kuhusiana na elimu hiyo, na hivyo kupata muafaka kulingana na muktadha wa jamii. Elimu hiyo ikiwa inasaidia kuleta maarifa mbalimbali yanayo wasaidia watu kukabiliana na changamoto katika mazingira ya kila siku.

Mwanamke aliyesimama ndani ya duka la vitabu akiwa amezungukwa na vitabu mbalimbali vilivyojaa kwenye rafu, anachagua kwa ajili ya kwenda kusoma na kupata maudhui mbalimbali kulingana na dhamira yake.

Mwanamke aliopo ndani ya duka la vitabu, akiwa amesimama mbele ya rafu iliyosheheni vitabu vya aina mbalimbali, kwa ajili ya kuchagua na kuchukua kitabu kulingana na dhamira yake ya kujifunza na kupata maarifa fulani.

Mwanamke aliyesimama ndani ya duka la vitabu akiwa ametulia kwa umakini anatazama halafu zilizosheheni vitabu mbalimbali kwa ajili ya kuchagua kitabu kulingana na maudhui kwa lengo la kwenda kupata maarifa fulani atakayomsaidia katika maisha.

Bembea zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa kwa ajili ya watoto katika shule za kulelea wanafunzi. Mazingira yakiwa ni masafi na ya kuvutia hivyo kuhakikisha watoto hao wanapata mazingira safi na yaliyo bora kwa ajili ya afya zao.

Jengo la darasa kwa ajili ya kulelea watoto huku nje kukiwa kuna vifaa kama vile bembea vyenye rangi ya kuvutia, pamoja na mandhari nzuri ya kuwafanya watoto hao wajiskie wako huru, na katika maisha ya ukuaji wao.

Jengo la darasa kwa ajili ya shule za kulea watoto lililojengwa kwa mpangilio mzuri, likiwa na kuta zenye rangi pamoja na picha ang`avu linaloleta mandhari nzuri, ndani yake kukiwa na vitu mbalimbali vinavyohusiana na elimu hiyo kwa ajili ya watoto.

Mazingira ya shule kwa ajili ya kulea watoto wadogo, nje kukiwa na bembea zilizotengenezwa kwa uimara na usalama mkubwa, zilizowekwa sehemu ya wazi yenye nyasi pamoja na kivuli. Zikisaidia watoto kupata furaha, kucheza kwa makundi na kukuza afya zao kupitia michezo hiyo.

Bembea zilizotengenezwa kwa rangi ya mvuto, zikiwa zipo kwenye mazingira safi juu ya manyasi yaliyokatwa vizuri, hali inayoonyesha mazingira sahihi kwa wanafunzi wanao lelewa katika shule hizo kucheza na hivyo kupata maisha yaliyo bora.

Bembea zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa zikiwa na rangi tofautitofauti kwa ajili ya shule ya kulelea watoto na hivyo kuonyesha, mazingira yanayowasaidia watoto hao kucheza kwa pamoja kama sehemu ya kuimarisha ushirikiano na kuwapa elimu ya maisha.

Bembea zilizotengenezwa katika shule ya kulelea watoto, kama sehemu ya mazingira yanayowawezesha watoto hao kucheza kwa kushirikiana na hivyo kuimarisha afya zao pamoja na hali ya kuwa na akili nzuri, kwa maendeleo ya baadae.

Kwa ajili ya shule ya kulea watoto, lililotengenezwa kwa mpangilio maalumu huku bembea zenye rangi za kuvutia zikiwa zimetengenezwa kwa ustadi mkubwa ili kuhakikisha watoto hao wanacheza kwa ushirikiano na hivyo kuimarisha afya zao wawapo shuleni.

Mazingira katika shule ya kulea watoto, yakiwa yametengenezwa kwa ustadi mkubwa, huku bembea zenye rangi za kuvutia na michezo ya watoto vikiwa vimewekwa kwenye nyasi zilizokatwa vizuri, kwa ajili ya kuwasaidia watoto hao kucheza kwa ushirikiano na hivyo kupata afya iliyobora katika shule hizo.

Bembea iliyo tengenezwa kwa ustadi mkubwa kwaajili ya watoto wadogo wanao lelewa katika shule maalumu, ikiwa nisehemu yakuhakikisha wanacheza kwa ushirikiano napamoja ili kuimarisha afya zao nahivyo kupata elimu iliyo bora.

Bembea katika shule ya kulea watoto ilionekana imara na salama, ikiwa imewekwa sehemu ya wazi yenye mazingira mazuri. Inasaidia watoto kupata furaha, kucheza kwa makundi na kukuza afya zao kupitia michezo ya kila siku.

Bembea katika shule ya kulea watoto, inaonekana imetengenezwa kwa uimara na usalama ikiwa imewekwa sehemu ya wazi, hali inayosaidia watoto kupata furaha, kucheza kwa makundi na kukuza afya zao kupitia michezo ya kila siku.

Bembea katika shule ya kulea watoto, ikiwa zinaonekana imara na salama; zilizowekwa kwenye sehemu ya wazi, zikisaidia watoto kupata furaha, kucheza kwa makundi na kukuza afya zao kupitia michezo ya kila siku.

Bembea kwa ajili ya shule za watoto, ikiwa imetengenezwa kwa rangi angavu na zenye kuvutia na hivyo kuhakikisha watoto wanacheza kwa makundi, kama sehemu ya maisha ya ushirikiano na hivyo kujifunza mambo mbalimbali katika elimu hiyo.

Jengo kwa ajili ya shughuli ya shule ya kulea watoto ikiwa na mazingira thabiti kwa kuweka bembea zenye rangi ya mvuto na hivyo kuhakikisha wanafunzi hawo wanacheza kwa ushirikiano kwa ajili ya kuimarisha afya zao katika shule hizo za kulelea watoto.

Bembea katika shule ya kulea watoto zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa zikiwa na rangi tofautitofauti, kwa ajili ya kuwavutia we watoto hao wanaocheza kwa makundi na hivyo kuonyesha hali ya ushirikiano pamoja na malezi bora katika shule hizo.

Bembea zilizopangwa na kutengenezwa kwa mfumo maalumu, zikiwa na rangi za kuvutia kwa ajili yakuwawezesha watoto kucheza kwa pamoja na hivyo kuleta ushirikiano. Hali inayoonyesha mazingira sahihi kwa kulea watoto katika shule hizo maalumu zilizoandaliwa na kuimarisha afya zao.

Darasani kuna watu mbali mbali hasa wa kimasai waliovaa mavazi ya kitamaduni wa rika tofauti, wameketi kwa pamoja wakisikiliza na kushiriki mafunzo, hali inayoonesha hamu ya kuongeza maarifa, kushirikiana uzoefu na kujifunza bila kujali umri wala kiwango cha elimu.

Darasani kuna watu mbalimbali warika tofauti, wameketi kwa pamoja wakisikiliza na kushiriki mafunzo, hali inayoonyesha hamu ya kuongeza maarifa kushirikiana katika uzoefu na kujifunza bila kujali umri wala kiwango cha elimu.

Chumba cha darasa kwa ajili ya elimu ya shule ya msingi, kilichopangwa kwa ustadi mkubwa kikiwa na mazingira safi na ya kuvutia. Hali inayoonyesha mazingira mazuri kwa ajili ya wanafunzi kujifunza na hivyo kuimarisha taaluma yao.

Jengo kubwa kwa ajili ya shule ya msingi lililotengenezwa kwa ustadi huku mazingira ya nje yakiwa safi, tulivu na yenye kuvutia, yanayowasaidia wanafunzi hao kupata mandhari rafiki kwa ajili ya kujifunza na hivyo kustawisha uelewa wao kwenye elimu.

Jengo la ghorofa kwa ajili ya shule ya msingi, likiwa limezungukwa na mazingira yenye kuvutia yaliyowekwa kwa hali ya usafi, kama vile maua pamoja na nyasi zilizokatwa. Mandhari inaonyesha mazingira mazuri kwa ajili ya wanafunzi kujifunza.

Mchoro unaonyesha siku za juma kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi na hivyo kuimarisha uelewa wao katika majira ya nyakati kwenye maisha ya kawaida, hali inaonyesha elimu ya awali inavyofundisha mambo mbalimbali ya kijamii.

Jengo maalumu kwa ajili ya shule ya msingi lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa likiwa na mazingira safi na tulivu kama mandhari nzuri, kwa ajili ya wanafunzi kujifunza kwa utulivu na kupata maarifa yaliyo thabiti.

Jengo la darasa lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi, likiwa limezungukwa na mazingira yenye kuvutia kama vile maua yaliyopandwa kwa mpangilio mzuri na nyasi zilizokatwa kwa ustadi mkubwa.

Jengo maalumu la shule ya msingi likiwa limezungukwa na mazingira yaliyo safi na ya kuvutia, hali inayoonyesha mandhari nzuri kwa ajili ya wanafunzi hao kujipatia elimu na hivyo kuimarisha taaluma zao.

Mwalimu wa kike wa shule ya msingi, akiwa darasani anawafundisha wanafunzi waliokaa na kumsikiliza kwa utulivu mkubwa, hali inayoonyesha elimu itolewayo kwa ajili ya wanafunzi wa awali.

Kitabu maalumu kilichotengenezwa kwa ajili ya elimu ya shule ya msingi, kikiwa na picha zenye taswira nzuri na hivyo kuwasaidia wanafunzi kuelewa lugha hiyo ya taswira na kupata mafundisho yaliyobora.

Karatasi ya mtihani kwa ajili ya shule ya msingi ikiwa imehusisha somo la hisabati, ambapo wanafunzi wanajifunza mambo mbalimbali dhidi ya namba pamoja na michoro ya wanyama.

Kabati katika shule ya msingi lililotumika kuhifadhia mafaili yenye nyaraka mbalimbali pamoja na mitihani, kwa lengo la kuimarisha taaluma katika ngazi hiyo ya elimu, na kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu iliyobora kwa ajili ya maendeleo yao ya baadaye.

Jengo maalumu kwa ajili ya shule ya msingi, lililozungukwa na mazingira thabiti ikiwemo vifaa vya michezo, kwa kuhakikisha wanafunzi hao wanapata mazingira yaliyo bora, na hivyo kucheza kama elimu ya afya na michezo.

Chumba cha darasa kwa ajili ya shule ya msingi, kilichoandaliwa kwa mazingira mazuri na yenye mvuto, hali inayoonyesha mandhari sahihi kwa ajili ya wanafunzi kujifunza na hivyo kupata elimu yao katika maisha hayo ya msingi.

Jengo maalumu kwa ajili ya shule ya msingi liliozungukwa na mazingira safi na yenye kuvutia, hali inayoonesha mandhari nzuri kwa ajili ya wanafunzi kujifunza na hivyo kuimarisha maarifa yao kitaaluma.

Jengo la ghorofa lililojengwa kwa study mkubwa, huku mazingira ya nje yakiwa ni safi na mazuri kwa ajili ya wanafunzi kujifunza na hivyo kuimarisha taaluma ya wanafunzi hao.

Mwalimu wa kike aliyepo ndani ya chumba cha darasa akiwa ametulia kwa umakini mkubwa, anawafundisha wanafunzi wake kwa kuwapa maelekezo yaliyo sahihi. Hali inayoonyesha hamasa kubwa ya kuwafundisha, na pia wanafunzi hao kujifunza kwa ajili ya kupata kitu kwenye taaluma yao.

Mazingira mazuri katika maeneo ya shule ya msingi, nje kukiwa kuna bembea zenye rangi mbalimbali pamoja na miti ya kivuli. Zinazosaidia wanafunzi hao kupata furaha, kucheza kwa makundi na hivyo kukuza afya kupitia michezo ya kila siku.

Mkuu wa shule ya msingi akiwa anawafundisha wanafunzi kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha wanapata maarifa yaliyo bora kwa ajili ya elimu hiyo ya ngazi za awali inayowasaidia kujiandaa na masomo ya baadaye.

Kitabu kwa ajili ya shule ya msingi kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa, kikiwa na picha mbalimbali zenye rangi za kuvutia, na hivyo kuwafanya wanafunzi kusoma kwa taswira, kwa ajili ya kuelewa masomo yao katika ngazi hiyo ya awali.

Mwalimu akiwa ubaoni anaandika na kuchora, kama sehemu ya mafunzo yanayotolewa kwa wanafunzi wa shule ya msingi. Hali inayoonesha elimu bora itolewayo kwa ajili ya kuimarisha maarifa ya wanafunzi hao kitaaluma.

Kabati maalumu lililotengenezwa kwa ajili ya vitabu vya shule ya msingi vilivyowekwa picha nzuri za kuvutia, na hivyo kuwafanya wanafunzi wasome kwa bidii, na kupata uelewa kupitia maudhui hayo ya taswira.

Kitabu maalumu kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa, kikiwa na picha zenye kuvutia wanafunzi kwa ajili ya kujifunza na hivyo kuhakikisha wanaelewa kupitia lugha ya taswira kwa ajili ya kuimarisha taaluma yao, katika ngazi hiyo ya elimu ya awali.

Mwalimu wa shule ya msingi yupo darasani aliesimama mbele ya wanafunzi ,na kutumia ubao kuwafundisha kwa bidii, wanafunzi ambao ni wa shule yamsingi, hali hii huonyesha hamasa ya kujifunza na kufuata maelekezo katika kuhakikisha muktaza wa elimu wa ngazi hizo unazingatiwa.

Mwalimu wa shule ya msingi aliesimama mbele ya darasa akiwa ametulia kwa umakini mkubwa anawafundisha wanafunzi hao wanaomskiliza; hali inayoonyesha hamasa ya kujifunza na hivyo kujipatia maarifa mbalimbali katika elimu hiyo ya awali.

Mwalimu wa shule ya msingi aliyepo ndani ya chumba cha darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi kwa mbinu mbalimbali na hivyo kuhakikisha wanaelewa, ili kuimarisha elimu yao katika shule hizo za shule ya msingi.

Chumba cha darasa katika shule ya msingi kilichowekwa kwenye mazingira safi na mpangilio mzuri, hali inayoonyesha hamasa ya kujifunza pamoja na kuwafundisha watoto hawa wa shule ya msingi, kwa ajili ya kuwapa maarifa katika elimu ya awali.

Mchoro maalum ulioandaliwa kwaajili ya wanafunzi wa shule ya msingi, ukionyesha siku za juma na hivyo kuimalisha maarifa ya wanafunzi hao katika maisha ya kawaida, kwaajili ya kuwafundisha alama mbalimbali na majira ya nyakati.

Jengo maalum kwa ajili ya shule ya msingi, likiwa limetengenezwa kwa mazingira yenye mvuto huku bembea zenye rangi angavu zikiwa zimewekwa kwa kuhakikisha wanafunzi wanapata wasaha wa kucheza na kuboresha afya zao.

Mchoro maalumu wa siku za juma uliotengenezwa kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi na hivyo kuwafanya waelewe kwa urahisi mkubwa majira ya nyakati, kama elimu inayowasaidia kuishi vizuri kwenye jamii.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa amesimama mbele ya darasa anawafundisha wanafunzi hao, na hivyo kuhakikisha wana pata elimu hiyo ya awali iliyodhabiti kwa ajili ya maarifa yao ya kila siku.

Mwalimu wa shule ya msingi, akiwa amesimama mbele ya wanafunzi wake anawafundisha kwa umakini pamoja na upendo mkubwa, kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi hao wanapata maarifa yaliyo thabiti katika elimu hiyo ya shule ya msingi.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa amesimama mbele ya wanafunzi anawapatia mafunzo yanayohusiana na elimu hiyo, kwa ajili ya kuongeza maarifa mbalimbali na hivyo kuimarisha taaluma ya wanafunzi hao wa shule ya msingi.

Karatasi ya mtihani kwa ajili ya shule ya msingi ikiwa na maswali ya namba pamoja na picha za mchoro kwaajili ya kuwafundisha wanafunzi mambo mbalimbali ya kijamii na hisabati.

Jengo la shule ya msingi lililozungukwa na mazingira rafiki ikiwemo nyasi zilizokatwa vizuri pamoja maua, hali inayoonyesha mandhari sahihi kwa ajili ya wanafunzi kujifunza na hivyo kuimarisha maarifa yao katika elimu hiyo ya awali.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa anawafundisha wanafunzi waliotulia kwa umakini na kumsikiliza mwalimu wao kwa lengo la kupata maarifa yaliyothabiti na hivyo kuimarisha taaluma katika ngazi hizo za awali.

Kitabu kwa ajili ya shule ya msingi, kilichoandaliwa kwa ubunifu mkubwa kwa kutumia picha pamoja na mafunzo, hali inayowasaidia wanafunzi kujifunza kwa mazingira yaliyothabiti na hivyo kuongeza maarifa yao.

Kitabu cha shule ya msingi chenye maudhui mbalimbali kwa ajili ya elimu hiyo, ikiwa na picha angavu zinazowasaidia wanafunzi hao wa elimu ya awali kuelewa kwa umakini mkubwa na hivyo kuongeza maarifa yao katika kujifunza.

Mchoro unaonyesha siku za juma kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi wanaelewa majira ya nyakati katika maisha ya kila siku, hali hii inaonyesha ufundishaji wa mambo mbalimbali ya kijamii kwenye elimu ya shule ya msingi.

Vitabu maalumu kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi. Ikiwa vimepangwa kwenye rafu iliyo na mazingira thabiti. Hali inayoonesha elimu inayotolewa kua ni bora hivyo kuimarisha taaluma kwa wanafunzi hao.

Kitabu kwa ajili ya shule ya msingi. Kilichoandaliwa kwa muktadha wa elimu kikiwa na picha angavu kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi wanaelewa ipasavyo mafunzo yanayotolewa na wakufunzi wao.

Mwalimu akiwa darasani anawafundisha wanafunzi na hivyo kuwapatia elimu hiyo ya awali katika shule ya msingi. Hali inayoonyesha hamasa katika ufundishaji, na hivyo kuhakikisha wanafunzi wanapata taaluma iliyo bora.

Vitabu vya shule ya msingi vilivyopangwa kwa uangalifu na ustadi mkubwa katika kabati, vikiwa vimeandaliwa kwa rangi angavu ili kuwavutia wanafunzi kujifunza, na hivyo kuongeza maarifa na taaluma katika elimu hiyo ya awali.

Kitabu cha kufundishia katika shule za msingi, kilichochorwa picha angavu kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi wanaelewa masomo yao kupitia nadharia na picha zinazotoa maelezo ya kina na hivyo kumuwezesha mwanafunzi kuongeza maarifa.

kitabu Shule ya msingi kilichochorwa na picha angavu kikiwa kimeandikwa maelezo kwa ajili ya somo husika, hali inayoonyesha mafunzo ya shule ya msingi na hamasa ya kuwafundisha wanafunzi.

Kabati lililopangwa na mafaili pamoja na vitabu, yanayoonyesha hali ya kutunza nyaraka mbalimbali za shule ya msingi na hivyo kuimarisha elimu kiujumla, kwa kutunza vitu vinavyosaidia kwa ajili ya baadaye.

Shule ya msingi iliyozungukwa na mazingira mazuri yaliyo safi na tulivu, huku maua pamoja na nyasi zikiwa zimekatwa kwa ustadi mkubwa, hali inayoosha mandhari nzuri kwa ajili ya wanafunzi ya kujifunza mambo mbalimbali.

Mwalimu wa shule ya msingi anayewafundisha wanafunzi kwa umakini mkubwa, na hivyo kuhakikisha wanafunzi hao wanapata maarifa yaliyo thabiti katika kuongeza taaluma yao kwa elimu ya awali itakayowasaidia kwa maisha ya baadaye.

Kabati lenye mafaili, kwaajili ya kutumia nyaraka mbalimbali kama mitihani iliyopita, kwa ajili ya shule ya msingi na hivyo kuimarisha taaluma hiyo, kwa kuhifadhi historia kwa ajili ya maendeleo ya wanafunzi.

Kabati limejaa mafaili yaliyopangwa vizuri kwa utaratibu yakionyesha jinsi nyaraka na kumbukumbu muhimu za shule ya msingi zinavyohifadhiwa ili kusaidia usimamizi, uwajibikaji na ufuatiliaji wa shughuli za kielimu.

Kabati maalumu lililotumika kuhifadhia mafaili katika shule ya msingi yakiwa yanatumika kwa ajili ya kutunza nyaraka mbalimbali na hivyo kuimarisha ustawi wa elimu katika ngazi hiyo ya msingi.

Mazingira ya shule ya msingi, yaliyowekwa kwa hali ya kupendeza huku maua pamoja na barabara zilizo safi. Hali inayoonyesha mazingira rafiki kwa wanafunzi hao kupata elimu yao na hivyo kuimarisha taaluma katika ngazi hizo za awali.

Chumba cha maabara kilichopangwa kwa mpangilio mzuri, huku kukiwa kuna meza kubwa za mbao pamoja na mandhari inayorahisisha majaribio. Na hivyo kuwasaidia wanafunzi kujifunza sayansi kwa vitendo, wakihamasishwa kuchunguzwa na kubuni maarifa mapya.

Chumba cha maabara kwa ajili ya kujifunzia masomo ya sayansi, kikiwa na miundombinu thabiti kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi wanaongeza ubunifu na kugundua mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu hiyo katika shule za sekondari.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliovaa sare wakiwa ndani ya maabara wanachagua vitabu vilivyopo kwenye rafu kwa ajili ya kwenda kujifunza, hali inayoonyesha elimu iliyoandaliwa vizuri na hivyo kuwasadia kuimarisha taaluma yao.

Jengo maalumu la darasa katika shule ya sekondari lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa na hivyo kuhakikisha wanafunzi wanapata mazingira yaliyo thabiti kwa ajili ya kujifunza, mazingira yakiwa ni yenye mvuto na miti iliyopo mingi kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi hao wanapata hewa safi wawapo shuleni.

Chumba cha bweni kilichowekwa kwenye mazingira safi, huku vitanda vikiwa vimetandikwa meza pamoja na kiti vikiwa vimewekwa kwa ustadi, hali inayoonesha mazingira ya kujifunzia katika shule za sekondari pamoja na makazi ya wanafunzi.

Chumba cha bweni katika shule ya sekondari kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa, huku vitanda vikiwa vimepangwa kwa mpangilio maalumu na kutandikwa. Hali inaonyesha usafi katika mazingira ya wanafunzi wawapo shuleni.

Walimu katika shule ya sekondari, wakishirikiana kufungua mitihani kwa ajili ya kupima taaluma ya wanafunzi. Hali inayoonyesha elimu bora itolewayo na hivyo kuimarisha taaluma za wanafunzi hao kwa ajili ya maendeleo yao ya baadaye.

Mwalimu wa shule ya sekondari yupo darasani akisimama mbele ya wanafunzi na kutumia ubao pamoja na vifaa vya kitaalamu hali inayoonyesha hamasa yakuwafunza wanafunzi kwakutumia maelekezo yaliyo sahihi.

Wanafunzi wa shule ya sekondali ya wasichana waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakinii mkubwa, wanafanya mitihani kama sehemu ya kujipima na uwelewa wao katika elimu hiyo nahivyo kuongeza maarifa kwa ngazi zingine wanazoenda.

Chuma maalumu cha maabara kwa ajili ya shule za sekondari, kilichotengenezwa kwa mfumo wa ustadi mkubwa, na kuwekea mazingira sahihi kwa ajili ya kujifunza kwa wanafunzi hao, hali inayo onyesha elimu ya vitendo kwa ajili ya masomo ya sayansi katika shule hizo.

Chumba cha maabara kilichotengenezwa kwa mapangilio maalumu kwa ustadi ili kuwawezesha wanafunzi wa shule ya sekondari, kusoma masomo ya sayansi kwa kutumia majaribio kwa vitendo na hivyo kuimarisha taaluma katika elimu yao ya upili.

Kitabu cha kemia kilichoandaliwa kwa muktadha wa elimu kwa ajili ya shule ya sekondari kinachowasaidia wanafunzi kupata maarifa mbalimbali juu ya masomo ya kemikali, na hivyo kuongeza taaluma yao katika masomo hayo yatakayowasaidia kwenye udaktari pamoja na uhandisi.

Chumba cha bweni, kilichoandaliwa kwa mazingira mazuri, huku vitanda vikiwa vimetandikwa, kukiwa na meza pamoja na kiti. Hali inayoonyesha mazingira ya wanafunzi, kwa ajili ya makazi, lakini pia na kujifunza katika elimu ya shule ya sekondari.

Chumba cha darasa kilichopangwa kwa mpangilio maalumu kikiwa na mazingira safi, huku kompyuta mpakato zikiwa zimewekwa juu ya meza kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi hao wanasoma kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Kitabu cha biolojia kwa ajili ya shule za sekondari kilichotengenezwa kulingana na muktadha wa elimu na hivyo kuhakikisha wanafunzi wanapata maarifa sahihi kuhusiana na viumbe hai, hivyo kuwawezesha katika kazi mbalimbali ikiwemo udaktari kwa maisha ya baadaye.

Bweni la shule ya sekondari linaonekana limepangwa kwa mpangilio mzuri, likiwa na vitanda vilivyotandikwa, kiti na meza zilizowekwa kwa matumizi ya wanafunzi. Hali hii inaonyesha umuhimu na nidhamu, usafi pamoja na mazingira bora ya kuishi na kusoma.

Kitabu cha kemia kilichotengenezwa kwa muktadha wa elimu kwa ajili ya shule za sekondari na hivyo kuwawezesha wanafunzi hao kupata mafunzo mbalimbali yatakayowasaidia katika elimu yao, na hivyo kuwapa maarifa kwa ajili ya kazi kama vile uhandisi au udaktari.

Majengo ya shule ya sekondari yaliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa, yakiwa yamezungukwa na mazingira safi, huku nguo za wanafunzi zikiwa zimeanikwa, hali inayo onyesha mazingira ya wanafunzi shuleni katika maisha yao ya kila siku, na hivyo, hujifunza mambo mbalimbali ikiwemo usafi.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa yupo kwenye rafu za vitabu anakagua vitabu kwa umakini mkubwa hali inayoonyesha maandalizi mazuri, kwa ajili ya kuwafunza wanafunzi katika shule hizo na hivyo kuhakikisha wanapata taaluma iliyo bora.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliovaa sare maalum, wakiwa ndani ya maktaba wanachagua vitabu kwa ajili ya kwenda kujifunza kulingana na maudhui yao mbalimbali, hali inayoashiria utafutaji wa maarifa kupitia nyaraka mbalimbali na hivyo kuimarisha taaluma yao.

Mwalimu wa shule ya sekondari aliopo ndani ya ofisi, akiwa ametulia ,anapitia na kusahihisha madaftari ya wanafunzi ili kuangalia maendeleo yao kitaaluma, na hivyo kuwasaidia katika kuongeza maarifa.

Mwalimu pamoja na wanafunzi wa shule ya sekondari waliopo ndani ya ofisi, akiwa anamfundisha kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha anapata maarifa yanayohusiana na masomo yake kwa ajili ya maendeleo ya baadaye.

Chumba cha maabara kilichotengenezwa kwa mfumo mzuri na wa kisasa, kikiwa kimepangiliwa kwa ustadi mkubwa. Hali inayowawezesha wanafunzi kujifunza masomo ya sayansi kwa njia ya vitendo na hivyo wakisimamia vizuri katika kuchunguza na kufanya utafiti.

Wanafunzi wa kike waliovaa sare kwa ajili ya shule ya sekondari wakiwa ndani ya maktaba. Wanachagua vitabu vilivyopo kwenye rafu kwa uangalifu mkubwa kwa lengo la kupata maarifa ,hali inayonesha elimu iliyo thabiti.

Maabara ya shule ya sekondari iliyoandaliwa ikiwa na vifaa maalumu kwa ajili ya wanafunzi hao kujifunza, hali inayoonesha mafunzo ya sayansi kwa vitendo.

Chumba cha maabara chenye miundombinu thabiti, kikiwa kimetengenezwa kwa ustadi mkubwa, kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi wanajifunza elimu ya sayansi kwa vitendo, na hivyo kuimarisha ubunifu wao pamoja na uchunguzi katika masomo hayo.

Chumba maalumu kwajili ya maabara cha shule ya sekondari kilichotengenezwa kwa mpangilio na ustadi mkubwa, ili kuhakikisha wanafunzi wanapata maarifa katika elimu ya vitendo kwa masomo ya sayansi, na hivyo kuimarisha taaluma zao.

Mwalimu wa shule ya sekondari aliyepo ndani ya ofisi, akiwa ametulia kwa umakini kubwa, anapitia madaftari ya wanafunzi kwa kusahihisha, na hivyo kuhakikisha wanaelewa na kuongeza maarifa kwenye taaluma yao inayowawezesha kuishi vizuri katika maisha ya kila siku.

Maabara maalumu iliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya sekondari, ikiwa imewekewa miundombinu thabiti kwa matumizi ya kujifunza kwa vitendo kwenye elimu ya sayansi.

Bweni la shule ya sekondari linaloonekana limepangwa kwa mpangilio mzuri, likiwa na vitanda vilivyotandikwa kwa ajili ya matumizi ya wanafunzi, hali inayoonyesha nidhamu ya usafi na mazingira bora ya kuishi shuleni.

Jengo la darasa kwa ajili ya shule ya sekondari likiwa limetengenezwa kwa ustadi mkubwa. Huku mazingira ya nje yakiwa na miti kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi, wanapata mandhari iliyo nzuri kwa kujifunza na kupata hewa safi.

Mwanafunzi wa shule ya sekondari akiwa ndani ya maabara anachanganya kemikali tofautitofauti kama sehemu ya kujifunza kwa vitendo katika masomo hayo ya kemia yanayowasaidia katika kupata maarifa mbalimbali ya uhandisi na udaktari.

Walimu pamoja na wasimamizi katika shule ya sekondari, wakiwa wanakagua mitihani ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kuwapa wanafunzi ili kupima uelewa wao, na hivyo kuimarisha taaluma katika ngazi hiyo ya elimu.

Mwalimu wa shule ya sekondari aliyepo ndani ya ofisi akiwa pamoja na mwanafunzi, anamfundisha kwa utulivu mkubwa na hamasa kwa ajili ya kuhakikisha anapata maarifa yaliyo bora na hivyo kuimarisha taaluma yake.

Jengo kubwa katika shule ya sekondari lililotengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu, huku mazingira ya nje yakiwa masafi na yenye kuvutia hali inayoleta mandhari nzuri kwa wanafunzi hao kujifunza na hivyo kupata taaluma iliyobora.

Jengo la shule ya sekondari lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa, huku mazingira yaliyozunguka yakiwa ni ya miti, hali inayoonyesha mandhari nzuri kwa wanafunzi kujifunza na hivyo kupata hewa iliyo safi.

Mwalimu akiwa anachagua vitabu, vilivyopangwa kwenye rafu katika shule ya sekondari, kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi kwa hali na mali na kuhakikisha wanapata maarifa yaliyo bora, kulingana na muktadha wa elimu.

Walimu pamoja na wasimamizi, wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba cha darasa, wanaandaa mitihani ya kuwapa wanafunzi katika shule ya sekondari na hivyo kuimarisha uelewa wao na kuwapima, kwa ajili ya kuwapa mafunzo ambayo ni thabiti na kuimarisha taaluma yao.

Majengo katika shule ya sekondari. Huku nguo za wanafunzi zikiwa zimeanikwa kwenye kamba, hali inayoonesha maisha ya wanafunzi shuleni, na kwa jinsi yanavyohusishwa na utoaji wa elimu hiyo ya shule ya sekondari.

Chumba cha bweni kilichoandaliwa kwa mpangilio mzuri, huku vitanda vikiwa vimetandikwa kwa ustadi mkubwa, hali inayoonyesha mazingira safi na salama yenye usafi kwa ajili ya shule za sekondari, kwa maisha ya wanafunzi.

Kitabu cha kemia kwa ajili ya shule za sekondari kilichotengenezwa kwa kutumia muktadha wa elimu na kuhakikisha wanafunzi wanapata maarifa yanayohusiana na kemikari kwa ajili ya kujifunza, na hivyo kuwasaidia katika maendeleo yao ya baadae.

Bweni la shule yasekondari linaonekana limepangwa kwa mpangilio mzuri, likiwa na vitanda vilivyotandikwa pamoja na mazingira hayo kuwa safi hali inayo onyesha nidhamu usafi na mazingira yakuishi yawanafunzi.

Kitabu cha biolojia kwa ajili ya shule za sekondari, chenye maudhui ya kuwafundisha wanafunzi elimu mbalimbali ya sayansi ya binadamu pamoja na mimea, hali inayoonyesha hamasa ya kujifunza mambo muhimu katika maisha.

Kitabu cha kemia kwa ajili ya shule ya sekondari, kilichoandaliwa kwa muktadha maalum kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi hao wanapata maarifa mbalimbali katika masomo ya sayansi, yanayohusiana na kemikali na hivyo kuwasaidia katika kazi mbalimbali ikiwemo, udaktari pamoja na uhandisi kwa maisha ya baadae.

Kitabu cha kemia, kwa ajili ya wanafunzi wa shule sekondari, kinachowasaidia kupata maarifa mbalimbali yanayohusiana na masomo ya kemikali, na hivyo kuimarisha taaluma yao kwa ajili ya kazi mbalimbali, kama vile uhandisi na udaktari.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wapo ndani ya chumba cha darasa wametulia kwa umakini, wanafanya mitihani, huku wasimamizi wakiwasimamia kwa uangalifu mkubwa, ili kuhakikisha wanajipima vizuri, na hivyo kuimarisha taaluma yao katika elimu hiyo.

Mabweni katika shule ya sekondari yaliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri yakiwa na vitanda vya ghorofa vilivyotandikwa, hali inaonyesha usafi kama sehemu nyingine ya elimu wapatayo wanafunzi hao.

Bweni la shule ya sekondari likionekana limepangwa kwa mpangilio mzuri, likiwa na vitanda vilivyotandikwa vizuri. Kiti na meza zilizowekwa kwa matumizi ya wanafunzi. Hali inayoonesha nidhamu, usafi na mazingira bora ya kuishi pamoja na kusoma.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliopo darasani. Wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa katika zoezi la kufanya mitihani, kama sehemu ya kujipima kitaaluma. Inayowasaidia kuongeza maarifa.

Jengo maalumu, lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa, likiwa limewekwa mazingira yaliyo thabiti kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi wanajifunza elimu ya sayansi kwa vitendo, na hivyo kuongeza maarifa yao katika kazi.

Chumba cha darasa kwa ajili ya shule ya sekondari kilichopangwa kwa usafi na kwa mpangilio maalumu, huku mezani kukiwa kuna kompyuta mpakato zilizoandaliwa kwa ajili ya wanafunzi kujifunza kwa kutumia vifaa hivyo vinavyosaidia kwenye utandawazi na hivyo kupata maarifa kwa njia iliyorahisi.

Chumba cha maabara kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa, kwa kutumia vifaa maalumu na vya kisasa kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu ya vitendo kwenye masomo ya sayansi na hivyo kuimarisha taaluma yao.

Viongozi wanaohusiana na sekta ya elimu pamoja na mwalimu, wakiwa katika kugawiana vitabu kama sehemu ya kuhamasisha elimu ya shule ya sekondari na hivyo kuleta manufaa yaliyo bora kwa wanafunzi.

Wanafunzi wa shule ya sekondari, wakiwa wametulia kwa makini ndani ya chumba cha darasa, wanafanya mtihani wa kujipima katika mihula tofauti kwenye elimu hiyo na hivyo kuimarisha taaluma yao.

Kitabu cha kemia kwa ajili ya shule za sekondari kinachowasaidia wanafunzi kupata maarifa yanayohusiana na mambo ya kemikali, pamoja na kutengeneza vitu mbalimbali. Hali hii ikionyesha hamasa ya kujifunza na kuhakisha wanafunzi wanapata maarifa yaliyo thabiti kwa ajili ya taaluma yao.

Wanafunzi waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wanasimamiwa kwa uangalifu mkubwa katika kufanya mitihani ya kujipima na mihula hiyo mbalimbali katika shule za sekondari na hivyo kuhimarisha taaluma yao.

Jengo la darasa lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa kwa ajili ya shule za sekondari, likiwa na madirisha ya vioo na mazingira ya nje yakiwa ni ya miti kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi wanapata hewa safi, wanapokuwepo shuleni.

Nyengo kubwa la darafu lililotengenezwa kwa ajili ya elimu ya sekondari, likiwa na mazingira mazuri masafi na tulivu yakizunguka jengo hilo. Hali inayoonyesha mandhari nzuri kwa ajili ya wanafunzi kupata maarifa yao na hivyo kuimarisha taaluma katika ngazi hiyo ya elimu ya sekondari.

Wanafunzi wa shule ya sekondari, waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa katika kufanya mitihani yao ya kujipima kwa muhula. Hali inayoonyesha mazingira thabiti na mfumo maalumu kwa ajili ya taaluma katika shule za sekondari.

Walimu wa shule ya sekondari wakiwa wamesimama kwa pamoja wanashirikiana kufungua mitihani kwa ajili ya kuwapima wanafunzi uelewa wao katika elimu hiyo, hivyo kuimarisha taaluma pamoja na maarifa yanayotolewa kwa wanafunzi hao.

Mwalimu wa shule ya sekondari aliyepo ndani ya ofisi, akiwa anapitia na kukagua madaftari ya wanafunzi wake kwa kusahihisha, na hivyo kuhakikisha wameelewa masomo wanayofundishwa na kuelekezwa kwa ajili ya maendeleo yao ya baadaye.

Wanafunzi wa kike wa shule ya sekondari, waliopo ndani ya maktaba wakiwa wanachagua vitabu vilivyomo kwenye rafu kwa ajili ya kwenda kusoma, na hivyo kupata maarifa kulingana na maudhui mbalimbali waliyodhamiria.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa makini mkubwa, wanafanya mitihani kwa ajili ya kujipima na mihula katika shule. Hali inaonyesha taaluma na maarifa yanayotolewa kwa ajili ya maendeleo ya baadaye.

Chumba maalumu kwa ajili ya maabara katika shule za sekondari, kikiwa kimetengenezwa kwa ustadi mkubwa na mpangilio madhubuti, kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu iliyo bora, kwa kusoma sayansi kwa vitendo.

Mwanafunzi wa shule ya sekondari, aliyepo ndani ya chumba cha maabara, akiwa anachanganya kemikali kama sehemu ya mafunzo kwa vitendo katika masomo ya sayansi, inayomwezesha kupata ujuzi na maarifa thabiti kwa ajili ya kuimarisha taaluma yake.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanafanya mitihani yao kama sehemu ya kujipima kitaaluma na hivyo kuimaarisha maarifa yao katika elimu hiyo ya sekondari.

Chumba cha darasa cha sekondari kilichopangwa kwa usafi na mpangilio maalumu huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato ambazo zimewekwa kwa ajili ya lengo la kuwafunza wanafunzi elimu yao kupitia mfumo wa kidigitali.

Chumba cha maabara kilichopangwa kwa mpangilio wenye meza kubwa za mbao pamoja na mazingira maalumu kwajili ya kujifunzia, wanafunzi hujifunza sayansi kwa vitendo wakihamasishwa na pia kuchunguza na kubuni maarifa mapya.

Jengo la darasa kwa ajili ya shule ya sekondari lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa, likiwa na madirisha ya vioo huku mazingira ya nje yakiwa ni thabiti kwa ajili ya wanafunzi hao kujifunza vizuri, na hivyo kupata maarifa yaliyo bora.

Mwanafunzi wa shule ya sekondari akiwa katika maabara anachanganya kemikali kama sehemu ya mafunzo ya sayansi kwa kutumia vitendo, hali inayoonyesha elimu bora inayotolewa kwa ajili ya wanafunzi hao kupata uelewa mkubwa.

Walimu pamoja na wasimamizi, wakiwa katika kufungua mitihani kwa ajili ya kupima wanafunzi wa shule za sekondari, ili kuimarisha elimu hiyo, na hivyo kuongeza taaluma ya wanafunzi hao.

Chumba cha maabara kwa ajili ya shule za sekondari kikiwa na mazingira rafiki na miundo maalumu, inayowasaidia wanafunzi hao kujifunza masomo ya sayansi kwa vitendo, na hivyo kuboresha uchunguzi na ugunduzi wa mambo mbalimbali katika elimu.

Chumba cha maabara, kilichoandaliwa kwa mpangilio maalumu na kutengeneza kwa ustadi mkubwa kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kujifunza na hivyo kuimarisha ujuzi katika masomo ya kisayansi kwa kutumia vitendo.

Mkufunzi wa chuo kikuu aliyopo ndani ya ofisi akiwa amezungukwa na makabati pamoja na meza zilizosheheni vitabu na nyaraka mbalimbali katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi darasani kwa mpangilio maalumu, wakifanya mitihani kwa umakini mkubwa huku kila mmoja akijikita kwenye karatasi yake jambo linaloonesha nidhamu, juhudi na umuhimu wa taaluma ya juu katika maisha yao ya baadae.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika kwa ajili ya kusheherekea hafla baada ya kumaliza elimu yao ya ngazi za juu hali inaonyesha furaha kwa kuvuka hatua moja kwenda nyingine katika maisha.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliokusanyika katika meza maalumu, wakiwa wanatumia vifaa vya kisasa kama vile kompyuta mpakato, kwa lengo la kujifunza na hivyo kuimarisha taaluma yao katika elimu hiyo ya ngazi za juu kwa ajili ya maisha ya baadaye.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanatumia kalamu pamoja na madaftari kwa ajili ya kujifunza na hivyo kupata elimu iliyobora katika ngazi hiyo ya juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini wanafanya mitihani, hali inayoonesha mazingira ya kujipima kwa ajili ya kuimarisha taaluma yao, huku wasimamizi wakisimamia kwa uangalifu zaidi na hivyo kuhakikisha wanafunzi wao wanafanya mtihani ipasavyo.

Wanafunzi wa chuo kikuu walioko ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini na usikivu mkubwa. Wanasikiliza mafundisho yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao kwa ajili ya kupata maarifa katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza maelekezo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, anayetumia kifaa cha kielektroniki kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi hao wanapata maarifa yaliyothabiti.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika kwa ajili ya kujadiliana, wakiwa wanatumia vifaa vya kisasa ikiwemo kompyuta mpakato kama sehemu ya kuimarisha taaluma yao katika ngazi hiyo, na hivyo kuhakikisha wanapata maarifa yaliyo bora kwa ajili ya kazi za baadaye.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliotulia kwa umakini mkubwa ndani ya chumba cha darasa, wakifanya mitihani ya kujipima katika mihula tofauti tofauti kwa ajili ya kuhakikisha elimu yao inakuwa imara na hivyo kuongeza taaluma.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa ndani ya chumba maalumu cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao. Hali inayoonyesha umakini mkubwa katika kujifunza maswala tofautitofauti, kwa ajili ya kuimarisha taaluma yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba maalum cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa anasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao kama sehemu ya kuongeza maarifa na elimu katika vyuo hivyo.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakishirikiana katika kujifunza, huku mkufunzi akiwaelekeza mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu yao na hivyo kuimarisha taaluma katika ngazi hizo za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao. Hali hii inaonyesha umakini mkubwa katika kupata maarifa mbalimbali yanayosaidia kazi tofauti katika jamii.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa na furaha kuhitimu elimu yao ya ngazi za juu, waliovaa vazi maalumu katika sherehe hiyo ya mahafali kwa kumaliza taaluma yao ambayo wamehitimu kwa furaha kubwa.

Wanafunzi wa chuo kikuu ,waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakitumia vifaaa vya kisasa kwa ajili ya kujifunza, hali inayoonyesha utandawazi unaotumika kwa kuhakikisha elimu ya ngazi za juu inafanikiwa.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa makini na usikivu mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, kwa ajili ya kuhakikisha wanapata maarifa kuhusiana na elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini, baadhi wakitumia madaftari na kalamu huku wengine wakitumia kompyuta mpakato kama sehemu ya kujifunza, na ivyo wanamsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele ,anayetumia vifaa vya kisasa kwa ajili ya kuwafundisha mambo mbalimbali katika elimu iyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliokusanyika kwa ajili ya kujadiliana na hivyo kubadilishana mawazo mbalimbali katika elimu hiyo, kwa ajili ya kuimarisha maarifa na taaluma yao, itakayowasaidia kwenye kazi mbalimbali hapo baadaye.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini wa hali ya juu, baadhi wakitumia madaftari na kalamu pamoja na vifaa vya kielektroniki, katika kuhakikisha wanapata maarifa kupitia njia tofauti tofauti na hivyo kuimarisha taaluma yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa makini, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao. Hali inaonyesha kuimarisha taaluma katika elimu za ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa makini na usikivu mkubwa. Wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, akitumia nyenzo maalum za kisasa kwa ajili ya kufundishia na hivyo kuimarisha elimu hiyo.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini na uangalifu mkubwa, wanamsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao anayewapa maelekezo katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika kwa lengo la kujifunza kwa majadiliano wakiwa wanatumia kompyuta mpakato, kama sehemu ya utandawazi inayowasaidia katika elimu hiyo; na hivyo kuimarisha taaluma katika ngazi hizo za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo katika chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini na usikivu mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao. Ikiwa ni sehemu ya kuimarisha taaluma yao katika elimu ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo cha urembo waliovaa sare ya rangi za machungwa wakiwa wametulia kwa umakini wanamnyoa mwanaume kama sehemu ya mafunzo kwa elimu hiyo inayowawezesha kuishi vizuri katika jamii.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika kwa lengo la kujadiliana juu ya mambo mbalimbali kwaajili ya elimu yao, hali inayoonyesha mafunzo kwa ushirikiano na hivyo kuimarisha taaluma katika ya elimu hio ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, na hivyo kupata maarifa yaliyo bora, kwa ajili ya maisha yao ya badae.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa. Wanasoma kupitia vifaa vya kisasa. Hali inayoonyesha hamasa ya kujifunza na hivyo kuimarisha taaluma hiyo katika elimu ya ngazi za juu, itakayowasaidia kwenye kazi mbalimbali baadaye.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa maalumu, wakiwa wanatumia kompyuta mpakato kama sehemu ya kujifunza na hivyo kuimarisha taaluma katika elimu hiyo ya ngazi za juu, hali inayoonyesha umakini mkubwa na mafanikio yenye tija.

Wanafunzi wa kike wakiwa wapo ndani ya bweni lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa wakiwa wamekaa kwa kushirikiana, hali inayoonyesha maisha ya wanafunzi wa chuo kikuu katika vyuo vyao.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, kama sehemu ya kuimarisha taaluma katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wamekusanyika kwa pamoja wakiwa wanatumia vitabu, daftari pamoja na kompyuta kwa lengo la kujifunza na hivyo kuimalisha taaluma yao na maarifa katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa kike, waliopo ndani ya chumba cha bweni, wakiwa wamekaa kwa utulivu katika vitanda vya ghorofa, kwenye mazingira yaliyowekwa vizuri kama sehemu ya maisha ya wanafunzi hao, wakiwa chuoni na hivyo kuishi kwa kushirikiana.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini wanafanya mitihani kama sehemu ya kujipima, kwa ajili ya kuongeza maarifa kwenye taaluma yao katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanafanya mitihani yao ya kujipima na mihula, hali inayoonyesha umakini katika elimu hiyo ya ngazi za juu, na hivyo kuimarisha maarifa yao.

Wanafunzi wa chuo cha urembo waliopo darasani wakiwa wamevaa sare ya rangi ya machungwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, akiwa anatumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufanya usafi wa mwili kama sehemu ya mafunzo ya nadhalia na vitendo kwa ajili ya kuimarisha ubunifu wao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wanasherekea kuhitimu elimu hiyo, waliovaa mavazi maalumu kwa ajili ya sherehe au hafla ya kumaliza elimu chuo; wakirusha kofia zao kuonesha furaha baada ya kuhitimu elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini, baadhi wakitumia madaftari na kalamu wengine wakitumia kompyuta mpakato, huku mwalimu aliyepo mbele yao akiwafundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa vya kieletroniki, kama sehemu ya kuimarisha taaluma hiyo kwa ngazi za elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanafanya mitihani ya kujipima kama sehemu ya kuhakikisha wanaongeza na kuimarisha taaluma yao hiyo ya elimu ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu, walio kusanyika katika eneo maalumu kwa maudhui ya kujadiliana wakiwa wameshika kalamu pamoja na vitabu na kompyuta mpakato, kama sehemu ya nyenzo za kujifunzia na hivyo kuimarisha taaluma yao katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi darasani wakisikiliza kwa makini mafunzo yanayotolewa, wakiwa na vitabu na vifaa vya kujifunzia mezani, hali inayodhihirisha bidii, mshikamano na dhamira ya kujipatia maarifa ya kitaaluma ya juu kwa maendeleo yao ya baadaye.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wanajadiliana kwa makini mkubwa kwa kuelekezana mambo mbalimbali, yanayohusiana na elimu yao wakiwa wanatumia vifaa vya kielektroniki, kama kompyuta mpakato kwa lengo la kujifunza.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba kikubwa cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanatumia vifaa mbalimbali kama vile vitabu pamoja na kompyuta kwa ajili ya kupata maarifa yanayohusiana na elimu hiyo ya ngazi ya juu.

Mwanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini na usikivu mkubwa, wanasikiliza maelekezo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao. Hali hii ikihamasisha na kuonyesha matumizi ya muda kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali, na hivyo kuwasaidia katika kazi zao za baadae.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo katika chumba kikubwa cha darasa chenye muundo wa kisasa wakiwa wanatumia vifaa vya kielektroniki, pamoja na vitabu mbalimbali kwa ajili ya kuongeza maarifa kwenye elimu yao ya ngazi za juu itakayowasaidia katika maisha.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika katika sehemu ya mkutano ya hadhara kama eneo la kujifunza, huku mkufunzi akiwa amesimama mbele yao anawafundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa ili kuimarisha elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini mkubwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao, akihakikisha wanapata elimu iliyo bora na ili kuongeza maarifa kwenye taaluma yao.

Wanafunzi wa chuo cha urembo waliovaa mavazi ya rangi ya chungwa wakifanya kazi ya kumnyoa mwanaume kama ni sehemu ya majaribio katika mambo wanayojifunza , hali inayonyesha elimu na kazi ya kujikimu katika shughuli mabalimbali katika kusaidia maendeleo ya kiuchumi.

Wanafunzi wa chuo cha urembo waliovaa sare za rangi ya machungwa wakiwa ndani ya chumba cha darasa, wametulia kwa umakini wa hali ya juu wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi wakike aliyesimama mbele yao, akiwa anatumia vifaa vya kisasa kwa ajili ya mapambo kwenye mwili wa binadamu.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wanajadiliana kwa makini mkubwa kuelekezana mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu yao, wakiwa wanatumia vifaa vya kielektroniki kama kompyuta mpakato, kwa lengo la kujifunza.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini na usikivu mkubwa; wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, kama sehemu ya kuhakikisha wanapata elimu iliyo bora kwa ajili ya maarifa ya kila siku kwenye maisha yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika kwa maudhui ya kujadiliana katika chumba cha darasa, kilichojengwa kwa mpangilio maalumu, kwa ustadi mkubwa ikiwa na rafu zilizosheheni vitabu, kama sehemu ya kuimarisha mafunzo katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu walioko ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao kwa ajili ya kupata maarifa yaliyo bora na hivyo kuimarisha mfumo mzima wa elimu yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika pamoja ndani ya chumba cha darasa, kwa ajili ya kujifunza wakiwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, na hivyo kuimarisha taaluma katika elimu hiyo ya ngazi ya juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika katika jumba la mihadhara chuoni, ikiwa na vifaa vya kisasa vya kujifunza. Wametulia kwa makini na usikivu mkubwa wakisikiliza maelekezo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele, hali inayoonesha taaluma katika elimu ya ngazi za juu.

Wanafunzi katika chuo kikuu waliokaa kwa umakini na usikivu mkubwa, wakiskiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, hali inayoonyesha hamasa ya kujifunza na hivyo kupata maarifa yanayo jitosheleza katika elimu hiyo ya ngazi za juu na hivyo kuwasaidia katika kazi zao za baadae.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika katika chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, baadhi wakitumia madaftari na kalamu huku wengine wakitumia kompyuta mpakato kama sehemu ya kujifunza katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika katika jumba kubwa la mihadhara, wakiwa wanasoma na kufundishwa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, katika mazingira yaliyotengenezwa kwa mfumo wa kisasa, na vifaa mbalimbali vya kielektroniki kwa ajili ya kuboresha mafunzo, katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa. Wanatumia kalamu pamoja na madaftari kwa ajili ya kujifunza, na hivyo kupata elimu iliyo bora katika ngazi hiyo ya juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika kwa ajili ya kujadiliana mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu yao, wakiwa wanatumia vifaa vya kisasa kama vile kompyuta mpakato kwa lengo la kuhakikisha wanapata maarifa yaliyo bora na hivyo kuimarisha taaluma yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wamekaa kwenye viti na kutulia kwa umakini, wanasikiliza maelekezo na mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, na hivyo kuwapa mambo mbalimbali yanayohusiana na taaluma katika elimu ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa, wakiwa wametulia kwa utulivu mkubwa. Wanasikiliza maelekezo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, ambaye anawafundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa na hivyo kuimarisha taaluma hiyo.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi wao wameshika kalamu pamoja na madaftari kama sehemu ya kujifunza, hali inayoonyesha elimu bora inayotolewa katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanasikiliza maelekezo na mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyopo mbele yao, chumba hicho kikiwa kimezungukwa na miundombinu madhubuti kwa ajili ya wanafunzi hao kujifunza pamoja na vifaa vya kielektroniki ili kuimarisha taaluma katika elimu ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wanaofurahia kuhitimisha elimu yao, wakiwa wamevaa mavazi husika kwa ajili ya hafla hizo za mahafali. Hali inaonyesha furaha baada ya kuhitimu elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini wanasikiliza maelekezo wanayotolewa na mkufunzi wao huku wakitumia vifaa vya kielektroniki kama vile kompyuta lakini pia hata madaftari kwa lengo la kujifunza.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi anayewasaidia kuimarisha taaluma hiyo katika elimu ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuuu waliopo ndani ya chumba cha darasa maalumu kikiwa kimetengenezwa kwa mfumo mzuri na kwa ustadi mkubwa. Wanatumia madaftari pamoja na vifaa vya kilektroniki kwa ajili ya kupata elimu yao kwa kumsikiliza mkufunzi anayewafundisha kwa utulivu na umakini mkubwa.

Mkufunzi aliopo ndani ya chumba cha ofisi, akiwa amezungukwa na meza pamoja na makabati yenye vitabu, kwa ajili ya kutunza nyaraka na pia kufundishia wanafunzi hao, wa elimu ya ngazi za juu kwa ajili ya kuimarisha taaluma yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliopo katika eneo maalumu wakiwa wamekaa kwaajili ya kujadiliana mambo mbalimbali, wanatumia komputa mpakato kama sehemu ya mafunzo kwa njia ya kidigitali inayowasaidia ,kupata maarifa kwa njia rahisi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini wa hali ya juu, wanaskiliza na kutazama kifaa cha kisasa kilichopo mbele yao kinachotumika kuwafundishia wanafunzi hao kwa kujionea, huku mkufunzi akitulia kwa umakini na hivyo kuwaelekeza kwa ajili ya kufikisha maudhui kwa wanafunzi hao wa elimu ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa kwa ajili ya elimu yao ya ngazi za juu, hivyo kuimarisha taaluma itakayowasaidia kwenye mambo mbalimbali katika jamii.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini mkubwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, anayetumia vifaa vya kielektroniki katika kuwafundisha wanafunzi hao na kuhakikisha wanapata elimu iliyo bora.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao akiwa anatumia vifaa vya kielektroniki kwa ajili ya kuwafundisha na hivyo kuimarisha taaluma yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika kwa pamoja ndani ya chumba cha darasa, wakikaa kwa kujadiliana juu ya mambo mbalimbali yanayowasaidia kuongeza taaluma yao, huku darasa hilo likiwa limesheheni rafu zenye vitabu pamoja na vifaa vya kisasa vya kujifunzia.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa lililojengwa kwa ustadi mkubwa wakiwa wametulia kwa umakini, wanasikiliza maelekezo yanayotolewa na mkufunzi aliyopo mbele yao. Anayetumia kifaa cha kieletroniki kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi hao.

Wanfunzi wa chuo kikuu waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa utulivu mkubwa wanaskiliza kwa makini maelekezo yanayotolewa na mkufunzi wao, huku wakitumia vitabu, madaftari pamoja na kalamu kwa ajili ya kuhimarisha taaluma yao katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya darasa wakiwa wametulia kwa umakini wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi. Chumba hicho kikiwa kimetengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu, na mazingira rafiki kwa ajili ya elimu ya chuo kikuu kwa mfumo wa kidigitali.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi wao aliyesimama mbele akiwa anahakikisha wanapata elimu iliyo bora.

Wanafunzi wa chuo cha urembo, waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanamsikiliza mkufunzi anayetumia vifaa mbalimbali vya mapambo kwenye mwili wa binadamu. Hali inayoonyesha elimu inayowasaidia wanafunzi hao kujikimu kimaisha katika jamii.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika kwa wingi katika chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini mkubwa wanasikiza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, na hivyo kuhakikisha wanapata maarifa yaliyo bora katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika kwa lengo la kujadiliana kuhusiana na masomo yao, huku kwenye meza kukiwa kuna madaftari, vitabu pamoja na kompyuta, hali inayoonyesha hamasa ya kujifunza mambo mbalimbali na hivyo kuimarisha elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika ndani ya darasa, wakiwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, na hivyo kupata elimu iliyo bora, kwa ajili ya maendeleo yao ya baadaye katika kazi mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha urembo, waliovaa sare ya rangi ya machungwa, wakiwa wamo ndani ya chumba cha darasa, wametulia kwa umakini mkubwa. Wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi wao anayetumia vifaa mbalimbali vya mapambo ya mwili, kama sehemu ya kuongeza ubunifu kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali kwa mahitaji ya jamii ya kila siku.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamekusanyika katika meza wanasoma kwa kujadiliana hali inayoonesha mafunzo yenye tija na na hivyo kuimalisha taaluma yao katika elimu hiyo ya ngazi ya juu kwa ushirikiano mkubwa.

Wanafumzi wa chuo kikuu waliyopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini wanatumia kompyuta zilizopo mezani, hali inayoonesha mafunzo yanayotokana na elimu hiyo ya ngazi ya juu kwa kutumi mfumo wa kidigitali.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa makini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi. Hali inayoonyesha hamasa katika kujifunza na kupata maarifa yaliyo stahiki kwa ajili ya kazi zao kwa maisha ya baadaye.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini na usikivu mkubwa, wanamsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao akiwafundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa, hali inayoonyesha elimu ya ngazi ya juu inavotolewa na hivyo kusaidia wanafunzi hao kupata maarifa mbalimbali kwa ajili ya maisha yao ya kila siku.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanasikiliza maelekezo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele; akiwa anatuima vifaa vya kielektroniki vya kufundishia na hivyo kuwasaidia wanafunzi wake kupata maarifa yaliyo bora.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika katika meza moja wakiwa wanajifunza kwa kujadiliana, hali inayo onyesha mafunzo pamoja na elimu ya ushirikiano na hivyo kukuza taaluma yao kwaajili ya elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika katika meza ya pamoja, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanajadiliana kuhusiana masuala mbalimbali yanayohusiana na elimu hiyo ya ngazi za juu kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wanasheherekea kumaliza elimu yao, wamevaa mavazi ya sherehe wakiwa wanarusha kofia kwa ajili ya kuashiria furaha walionayo baada ya kumaliza elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao; kwa ajili ya kuhakikisha wanapata maarifa mbalimbali na hivyo kuimarisha taaluma yao ya elimu hiyo ya ngazi za juu.

Chumba cha bwenini katika vyuo vikuu, kikionyesha wanafunzi wa kike waliopo ndani. Hali inayoonyesha elimu kwa njia ya mshikamano lakini pia na makazi salama kwa ajili ya wanafunzi hao.

Mkufunzi katika chuo kikuu akiwa ndani ya ofisi yake. Amezungukwa na meza pamoja na makabati yaliyosheheni vitabu mbalimbali katika kuhakikisha swala zima la elimu linasonga mbele kwenye elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanafanya mitihani, hali inayoonyesha mazingira ya kujipima kitaaluma katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi katika chuo kikuu, waliopo ndani ya chumba maalumu, wakiwa wamekusanyika kwa maudhui ya kujadiliana kuhusiana na masomo yao na hivyo kuimarisha taaluma kwa kuongeza maarifa katika ngazi hizo za juu, kwa ajili ya maisha yao ya baadaye.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wanatumia vifaa vya kielektroniki kama sehemu ya mafunzo kwa kutumia mfumo madhubuti, ili kuhakikisha taaluma yao inakuwa imara kwa kuongeza maarifa.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliyopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao na hivyo kuhakikisha wanapata elimu iliyo bora kupitia nyenzo za kisasa za ufundishaji.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo katika chumba cha darasa, wakitumia vifaa vya kielektroniki kwa ajili ya kujadiliana na kujifunza maarifa mbalimbali wanayoyapata kwa ajili ya kuimarisha taaluma yao ya elimu za ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu walioko ndani ya chumba cha darasa kilichojengwa kwa ustadi mkubwa, pamoja na vifaa vya kisasa vya kujifunzia. Hali inaonyesha elimu ya ngazi za juu inayotolewa ikiwa ni bora.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, kwa ajili ya kuimarisha taaluma katika elimu hiyo ya ngazi za juu na hivyo kujikwamua kiuchumi.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini mkubwa wanamsikiliza mkufunzi, aliyesimama mbele yao, kama sehemu ya mafunzo ambayo yanatolewa katika elimu hiyo ya ngazi za juu, hali inaonyesha hamasa ya kujifunza na hivyo kuongeza taaluma.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini na usikivu mkubwa, wanamsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao anayewapa maelekezo juu ya masomo fulani na hivyo kuwasaidia katika kuongeza maarifa kwenye taaluma yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanasikiliza maelekezo yanayohusiana na masomo yao katika elimu hiyo ya ngazi za juu, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa na kuelekeza akili yao kwa pamoja kwa mkufunzi; anayewafundisha mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu hiyo ya ngazi za juu.

Mwalimu aliyopo ndani ya darasa akiwa anawafundisha wanafunzi wa shule ya msingi, waliokaa kwa umakini mkubwa wakiskiliza mafunzo hayo yanayotolewa na mwalimu wao katika kuimarisha taaluma yao hio ya elimu ya awali.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa kilichotengenezwa kwa mpangilio mzuri, katika ustadi wa hali ya juu wakiwa wamekaa kwa umakini wanafanya mitihani yao kama sehemu ya kujipima uelewa kwa ajili ya kuimarisha taaluma katika elimu ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo cha urembo waliovaa sare zenye rangi ya machungwa, wakiwa wamo ndani ya chumba cha darasa wametulia kwa umakini. Wanasikiliza mafunzo yanayohusiana na mambo ya urembo yakiwa yanatolewa na mkufunzi wa kike. Hali inayoonyesha hamasa ya kujifunza mambo mbalimbali yanayoweza kuwakwamua kiuchumi katika jamii.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa. Wakiwa wametulia kwa umakini wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi wao, ambaye anahakikisha wanaelewa vizuri na hivyo kuimarisha maarifa katika taaluma yao ya elimu ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, akiwa anawafundisha kwa ajili ya kuongeza maarifa yao kitaaluma.

Bweni kwa ajili ya chuo kikuu likiwa na kitanda cha ghorofa pamoja na wanafunzi wa kike waliopo ndani, hali inayoonyesha elimu na mazingira ya kushirikiana katika vyuo hivyo na hivyo kuwafanya wanafunzi kubadilishana mawazo mbalimbali kwenye elimu yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika katika meza wakiwa wametulia kwa makini wa hali ya kujadikiana masomo yao, hali inayoonyesha elimu bora na hivyo kuongeza maarifa katika taaluma hiyo ya elimu ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa, wakiwa wanatumia vifaa kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha wanapata mafunzo yaliyo bora, kupitia elimu yao hiyo na kuongeza maarifa katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa, wakiwa wanatumia kifaa cha kielektroniki, kilichotengenezwa kupitia ubunifu wao, hali inayo onyesha maarifa mazuri yanayotolewa na hivyo kusaidia katika uzinduzi na ugunduzi wa mambo mbalimbali kwenye jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliokusanyika katika chumba maalumu chenye vifaa vya kisasa ikiwemo kompyuta, wakitumia kama sehemu ya mafunzo kwa vitendo, hali inayoonyesha hamasa ya kujifunza masomo mbalimbali ya ubunifu na ustadi wa kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa wakiwa wametulia wanatumia vifaa vya kielekitroniki; ikiwa ni sehemu ya mafunzo kwa vitendo kupitia mfumo wa kidijitali ambao unawasaidia kupata maarifa mbalimbali kwa ajili ya kujikimu na maisha katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wanatumia nyenzo mbalimbali zilizowekwa mezani, kwa lengo la kujifunza elimu kwa vitendo na hivyo kuwasaidia katika maisha ya kila siku ya kawaida.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya karakana wakiwa wanajifunza jinsi ya kutumia vifaa vya mbao kwa ajili ya kutengeneza samani mbalimbali huku mkufunzi wao akiwaelekeza kwa makini hali inayoonyesha maarifa anayowapatia kwa ajili ya kujikimu kwenye maisha ya kila siku.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliokusanyika katika meza, wakiwa wanashirikiana kujifunza kwa kutumia vifaa vilivyopo mezani hapo kama sehemu ya mafunzo ya ustadi kwa vitendo. Hali inayoonyesha taaluma inayohusiana na mambo mbalimbali ya kiufundi kwa ajili ya maisha ya kila siku.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliokusanyika kwa pamoja karibu na meza wakifundishana na kuelekezana jinsi ya kutumia vifaa mbalimbli vya kazi vya kisasa kwa ajili ya kuimarisha taaluma yao ya elimu ya vitendo.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi aliyepo ndani ya chumba cha darasa, akiwa ametulia kwa makini mkubwa. Anatumia vifaa vya kielektroniki kama sehemu ya kujifunza kwa vitendo; hali inayoonyesha ubunifu na taaluma ya ustadi wa kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi walioko ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanatumia vifaa vya kielektoniki pamoja na madaftari na kalamu, kama sehemu ya kujifunza masomo mbalimbali kwa elimu ya vitendo, na hivyo kupata maarifa na ubunifu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa mavazi ya kazi wakiwa katika eneo la ujenzi, hali inayoonyesha matumizi ya maarifa wanayoyapata chuoni na kuyatumia katika maisha ya kila siku kwa ajili ya kujipatia kipato.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya karakana, wakiwa wanafundishwa jinsi ya kutumia mbao, na hivyo kupata ubunifu wa kutengeneza samani mbalimbali kwa ajili ya biashara na mahitaji ya kila siku kwenye jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliokusanyika kwa pamoja ndani ya chumba cha darasa maalumu, wakiwa wanatumia vifaa na nyenzo maalumu, kwa lengo la kujifunza na pia kuongeza ubunifu wao katika kazi, kwa masomo hayo ya vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliovaa makoti yarangibya bluu iliyokolea, wapo ndani ya chumba maalumu cha darasa, kikichosheheni vifaa mbalimbali vya kieletroniki, wakiwa wanatengeneza kama sehemu ya elimu yao ya mafunzo kwa vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo darasani wakisikiliza maelekezo ya mwalimu huku wengine wakitumia vifaa vya kufundi na vitabu, mazingira ya darasa yanaonyesha kujituma na nidhamu yakilenga kuwapa ujuzi wa vitendo na maarifa muhimu ya kitaaluma.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa wakishirikiana katika kujifunza na hivyo kuimarisha taaluma yao, kwa kutumia vifaa na nyenzo maalum zinazowawezesha kupata maarifa yaliyo bora.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wako darasani wakiwa wametulia na kutumia vifaa vya kiufundi pamoja na vitabu, mazingira ya darasa yanaonyesha kujituma na nidhamu ikilenga kuwapa ujuzi wa vitendo na maarifa muhimu ya kitaaluma.

Wnafunzi wa chuo cha ufundi wapo darasani wakisikiliza maelekezo, hukuu wengine wakitumia vifaa vya kiufundi na vitabu, mazingira ya darasa yanaonesha kujituma na nidhamu yakilenga kuwapa ujuzi kwa vitendo, na maarifa muhimu ya kitaaluma.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi eliyepo ndani ya karakana, akifanya kazi ya kutengeneza gari kama sehemu ya mafunzo yanayomsaidia ubunifu, kwa ajili ya kukabiliana na mambo mbalilmbali ya kijamii, na hivyo kutatua changamoto za watu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba maalumu wakitumia vifaa vya kisasa kwa ajili ya kujifunza, na kuonesha ubunifu wao katika vitendo, hali inayoonesha mazingira yaliyo rafiki kwa ajili ya wanafunzi hao kupata kazi, kupitia ajira au kujajiri wenyewe.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakitumia vifaa na nyenzo za kisasa kwajili ya kujifunza na hivyo kuimarisha taaluma yao katika elimu hiyo ya vitendo na ubunifu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliyopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wanatumia vifaa mballimbali vya kielektroniki kwa lengo la kujifunza kama sehemu ya elimu kwa vitendo; inayowasaidia kujikwamua na mambo mbalimbali katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya darasa maalumu, wakiwa wanatumia vifaa kwa ajili ya kufanyia kazi kama sehemu ya elimu ya vitendo inayowasaidia kuongeza ubunifu na maarifa mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo katika meza, wakiwa wamekusanyika wanatumia kifaa kwa umakini mkubwa kwa ajili ya kuongeza ubunifu na hivyo kuhakikisha wanapata maarifa yaliyo thabiti katika kujifunza.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi aliyepo ndani ya chumba cha darasa akiwa ametulia kwa umakini mkubwa, anatumia kifaa cha kieletroniki kwa lengo la kuongeza ubunifu na hivyo kujua mambo mbalimbali yanayohusiana na utendaji wa kazi kwa ustadi katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa. Wanatumia nyenzo za kielektroniki katika kujifunza, hali inayoonyesha mazingira thabiti kwa ajili ya usomaji huo wa elimu ya vitendo.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa amevalia kofia. Yuko ndani ya chumba cha darasa, anatumia kifaa cha kielektroniki kama sehemu ya vitendo na hivyo kuimarisha ustadi wa kazi, utakaomsaidia katika shughuli mbalimbali kwenye jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika sehemu ya kazi, wamevaa mavazi maalumu ikiwemo viakisi mwanga, kwa lengo la kufanya kazi mbalimbali ikiwemo ujenzi wa nyumba kama sehemu ya mafunzo kwa vitendo; yanayowasaidia kukabiliana na changamoto mbalimbali katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa maalumu, wakiwa wanatumia nyenzo kama sehemu ya kujifunza na hivyo kuongeza taaluma yao katika elimu hiyo ya vitendo na ustadi wa kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya karakana, wakishirikiana katika kutumia mbao kwa ajili ya kutengeneza samani mbalimbali; kama sehemu ya mafunzo kwa vitendo na hivyo kuongeza ustadi wao wa kazi katika maisha ya kila siku kwenye jamii.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya karakana wakishirikiana kutengeneza magari, kama sehemu ya elimu ya vitendo inayowasaidia kukabiliana na changamoto mbalimbali katika jamii, hali inayoonesha usikivu na utulivu mzuri kwa ajili ya kuongeza ubunifu na maarifa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliokusanyika katika chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa makini mezani wanafuatilia maelekezo mbalimbali yanayotolewa kwaajili ya kutumia vifaa na nyenzo maalumu, kama sehemu ya mafunzo katika elimu ya vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani wametulia kwa umakini, wana tumia vifaa vya kiufundi pamoja na vitabu, mazingira haya ya darasa yakionyesha hali ya kujituma pamoja na nidhamu yanayolenga kuwapa ujuzi wa vitendo na maarifa muhimu ya kitaaluma.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha karakana, wakishirikiana katika kutumia mbao na kutengeneza samani mbalimbali kama sehemu ya elimu ya ubunifu na vitendo inayo wasaidia kukabiliana na changamoto tofauti katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa, wakishirikiana kuonyesha ubunifu wao kwa kutengeneza vifaa maalumu vya kisasa kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali na hivyo kutatua changamoto tofauti zinazotokana na mambo mengi kwenye jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakivaa mavazi ya kazi wapo katika eneo maalumu la ujenzi, hali inayoonyesha mafunzo kwa vitendo na hivyo kuwasaidia kukabiliana na mambo mbalimbali kwenye jamii kama vile kujenga nyumba, barabara, na mambo ambayo yanawasaidia kujikwamua kiuchumi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa wakitumia nyenzo zilizopo mezani wanazitumia na mambo ambayo yanahusiana na taaluma yao katika kujifunza kwa vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliokusanyika katika meza iliyosheheni vifaa, wakishirikiana kwa ukaribu zaidi katika kuvitumia vifaa hivyo kama lengo la kujifunza elimu kwa vitendo, hali inayoonyesha mafunzo maalumu kwa ustadi wa kazi kwa ajili ya maendeleo yao ya baadae.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba ya darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanatumia nyenzo zilizopo mezani, kama sehemu ya elimu kwa ustadi wa vitendo na hivyo kuimarisha taaluma yao na maarifa katika ngazi hiyo ya elimu.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi aliopo ndani ya chumba cha darasa kilichozungukwa na vifaa mbalimbali vya kisasa, akiwa amevaa vazi la nguo ya bluu iliyokolea, anatumia vifaa hivyo kama sehemu ya elimu kwa vitendo inamsaidia kukabiliana na changamoto mbalimbali katika maisha.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa kilichosheheni vifaa vya kisasa, wakiwa wanapatiwa mafunzo na mkufunzi, hali inayoonesha uhitaji wa kujifunza masomo mbalimbali ya ustadi wa kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa ilichosheheni vifaa mbalimbali vya elektroniki ikiwemo kompyuta, wakiwa wametulia baadhi wanatumia vifaa hivyo na wengine wakitumia madaftari na kalamu kwa lengo la kujifunza elimu hiyo kwa vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya karakana, wakifanya kazi ya kutengeneza magari kama sehemu ya elimu inayotolewa kwa ajili ya kukabiliana na changamoto mbalimbali katika jamii zitakazowasaidia kukwamua maisha yao kiuchumi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliofaa makoti ya rangi ya bluu iliyokolea, wakiwa ndani ya chumba cha darasa wametulia kwa makini mkubwa, wanatumia nyenzo kwa ajili ya kujifunza na hivyo kupata ustadi wa vitendo kwa kuongeza ubunifu.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi aliyepo ndani ya chumba maalumu akiwa amezungukwa na vifaa mbalimbali vinavyotumia ustadi huo katika kuendeshwa, hali inayoonyesha hamasa ya kujifunza mafunzo ya vitendo kwa ajili ya kujikwamua kwenye mambo mbalimbali kwenye maisha.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini mkubwa, wanatumia vifaa vya elektroniki kama sehemu ya kujifunza kwa vitendo, na hivyo kuongeza ustadi wa kazi katika masomo yao, ili kupata maarifa yaliyo thabiti.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanatumia nyenzo zilizopo mezani kama sehemu ya kujifunza kwa vitendo na hivyo kuhakikisha taaluma yao inakuwa thabiti na kwa kupata mafunzo imara.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wameketi darasani wakiwa makini wanafuatilia masomo yao, huku mazingira ya darasa yakiwa na vitendea kazi vya kiufundi vinavyoonyesha umuhimu wa mafunzo ya vitendo katika kuwajengea ujuzi wa kitaaluma na ufundi stadi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini mkubwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, na hivyo kupata maarifa katika ustadi wakazi na hivyo kuwasaidia kwenye maisha kila siku.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa, chenye vifaa na nyenzo mbalimbali za kielekitroniki, wakiwa wanatumia kwa umakini mkubwa kama sehemu ya kuimarisha ubunifu na ujuzi, katika elimu hiyo ya vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanatumia nyanzo hizo kama sehemu ya kujifunza na hivyo kuongeza taaluma yao ya ubunifu na elimu kwa vitendo, hali inayoonyesha mazingira thabiti kwa wanafunzi hao kupata maarifa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa. Wanatumia vifaa vya kielektroniki kwa lengo la kujifunza na hivyo kupata maarifa mbalimbali katika elimu hiyo ya vitendo kwa ustadi wa kazi, inayowasaidia kujikimu kwenye maisha, kupitia ajira au kujiajiri wenyewe.

Mwanafunzi wa kike katika chuo cha ufundi, aliyepo ndani ya darasa maalumu; akiwa anatumia vifaa kama nyenzo za kujifunza katika elimu hiyo ya ustadi wa vitendo na hivyo kuimarisha maarifa yake kwa kuongeza taaluma.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wanatumia vifaa vya kieletroniki kama sehemu ya kujifunza kupitia mfumo huo wa utandawazi unaowasaidia kupata maarifa mbalimbali kutoka mtandaoni kwa ajili ya elimu hiyo ya vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanafanya kazi kwa kutumia nyenzo zilizopo mezani, kama sehemu ya kujifunza na hivyo kuimarisha taaluma katika elimu hiyo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya karakana wakisimamiwa kwa umakini kwa ajili ya kujifunza, na kuonyesha ubunifu wao kwa kutumia vitendo mbalimbali vinavyotumika kwenye mambo ya kijamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wamevaa mavazi maalumu kwa ajili ya kujifunza, wanatumia nyenzo zilizopo mezani kwa ajili ya kuimarisha ubunifu wao, na matumizi ya vifaa mbalimbali kama elimu ya ustadi na vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika eneo maalumu lililozungukwa na vitendea kazi muhimu, mazingira hayo yanaonyesha kujituma pamoja na nidhamu inayolenga kuwapa ujuzi wa vitendo na maarifa muhimu ya kitaaluma.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanatumia vifaa vilivyopo mezani, kama njia ya kujifunza kupitia maarifa yanayotolewa na wakufunzi kwa ajili ya kuimarisha ubunifu na vitendo kwenye kazi mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza maelekezo yanayotolewa katika elimu hiyo ya vitendo na ustadi, na hivyo kuongeza maarifa yao kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali kwenye jamii.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi aliyevaa mavazi maalumu kwa ajili ya ya kujifunza akiwa amesimama mbele ya kifaa cha kielektroniki, anakitumia kama kuonyesha njia yake ya mafunzo kwa vitendo ambayo inamsaidia kuongeza maarifa kwenye kukabiliana na mambo mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wako darasani, wakisikiliza melekezo ya mwalimu, huku wengine wakitumia vifaa vya kiufundi na vitabu. Mazingira ya darasa yanaonesha kujituma na nidhamu, yakilenga kuwapa ujuzi wa vitendo na maarifa muhimu ya kitaaluma.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliokusanyika katika eneo maalumu, wakishirikiana kujifunza na kujadili namna ya kutumia vifaa mbalimbali kwa lengo la kujifunzia. Hali inayoonyesha elimu ya ustadi kwa vitendo jinsi ilivyo na faida.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa, wakishirikiana katika kutumia vifaa kama nyenzo maalumu za kutendea kazi katika elimu hiyo ya ustadi kwa vitendo. Hali inayoonyesha na kuhamasisha matumizi ya elimu ya ufundi, kwa manufaa ya wanafunzi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wanatumia vifaa vya kielektroniki kama sehemu ya mafunzo kwa elimu ya vitendo, hali inayowasaidia kuimarisha taaluma yao na ubunifu katika sekta mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliyopo ndani ya chumba cha darasa kilichosheheni vifaa mbalimbali vya kielektroniki wakiwa wanavitumia kwa umakini kama sehemu ya mafunzo yanayohusiana na elimu ya vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliopo katika chumba maalumu. Wakiwa wanatumia nyenzo zilizopo mezani kwa ajili ya kujifunza elimu ya vitendo. Hali inayoonyesha utulivu katika taaluma, na hivyo kuimarisha maarifa yao kwa ajili ya mambo mbalimbali kwenye jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa wakiwa wanatumia vifaa kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali, kama sehemu ya elimu ya ustadi kwa vitendo inayowasaidia kuongeza maarifa katika kuunda vitu tofauti kama vile chuma.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia wanatumia vifaa kwa ajili ya kuunda vitu mbalimbali kama sehemu ya kuongeza ubunifu na maarifa katika elimu ya vitendo na ustawi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanatumia vifaa vya kisasa kama nyenzo za kujifunzia, na hivyo kuimarisha elimu hiyo ya vitendo kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi kupitia ubunifu wa kuajiriwa au kujiajiri wenyewe.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa chenye vifaa mbalimbali vya kielektroniki, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanafanya mtihani kama sehemu ya kujipima taaluma yao ya elimu ya vitendo.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi aliyepo ndani ya chumba maalum cha darasa, akiwa anatumia vifaa vya kisasa kama sehemu ya mafunzo kwa vitendo na hivyo kuongeza ustadi kazi pamoja na ubunifu katika masomo hayo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wapo ndani ya karakana wakitumia kifaa cha kazi kwa umakini mkubwa, wakijifunza mbinu za vitendo zinazowaandaa kuwa wataalamu stadi huku mazingira ya mafunzo yakionyesha mshikamano, ushirikiano na umakini wa kufanikisha ujuzi wa kiufundi.

Mwanafunzi mmoja wa chuo cha ufundi, aliyevaa koti la rangi ya bluu iliyokolea, akiwa anatumia kifaa cha kielektroniki kama sehemu ya mafumzo kwa vitendo; anayoyapata katika chuo chao, hali hii ikionyesha kuendeleza taaluma hiyo na maarifa yanayowasaidia katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliokusanyika katika jengo maalum, wakiwa wamevaa mavazi ya kazi kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali za kijamii. kama vile ujenzi kama sehemu ya ubunifu na maharifa waliyoyapata kwenye vyuo vyao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliokusanyika katika meza wakiwa wamevaa mavazi maalumu kwa ajili ya kazi, ikiwemo makoti ya rangi ya bluu iliyokolea pamoja na glovu za mikono za njano, wanatumia vifaa kama sehemu ya mafunzo kwa vitendo.

Mwafunzi wa chuo cha ufundi aliyevaa mavazi maalumu ya kazi, akiwa amesimama mbele ya kifaa cha kielektroniki, anatumia kama sehemu ya mafunzo ya vitendo ,yanayowasaidia kukabiliana na changamoto mbalimbali kwenye jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakitumia kompyuta kama sehemu ya nyenzo; inayotumika kwa matendo ya elimu hiyo ya ustadi wa kazi na hivyo kuimarisha ubunifu wao kupitia vifaa vya kisasa.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi aliyepo ndani ya chumba maalumu cha darasa, akiwa anatumia kifaa cha kielektroniki; hali inayoonesha ubunifu unaotokana na elimu ya vitendo katika vyuo hivyo vya ufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa makini wanatumia vifaa mbalimbali, kama nyenzo ya kujifunzia elimu ya vitendo inawasaidia kukabiliana na changamoto tofauti katika jamii na hivyo kujikwamua kiuchumi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wanatumia vifaa vya kisasa vya kielotroniki, ikiwemo kompyuta, kama sehemu ya mafunzo ya vitendo kwa utandawazi. Hali inayoonyesha mazingira yaliyothabiti kwa ajili ya elimu hiyo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakisikiliza maelekezo ya mwalimu huku wengine wakitumia vifaa vya kiufundi na vitabu, mazingira ya darasa yanaonyesha kujituma na nidhamu yakilenga kuwapa ujuzi wa vitendo na maarifa muhimu ya kitaaluma.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliopo ndani ya karakana; wakiwa wanatengeneza magari kama sehemu ya elimu ya mafunzo, inayowasaidia kukabiliana na changamoto mbalimbali kwenye jamii, na hivyo kutatua matatizo ya watu kwa ajili ya maendeleo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya karakana, wakishirikiana kutengeneza magari yaliyoharibika, hali inayoonyesha mafunzo wanayopewa wanafunzi hao ya vitendo, ambayo yanawasaidia kitatua changamoto mbalimbali kwenye jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wanatumia nyenzo maalumu kama sehemu ya elimu kwa vitendo na ustadi wa kazi unaowasaidia kupata ubunifu kwa ajili ya mambo mbalimbali kwenye jamii, na hivyo kuimarisha maarifa yao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa kilichosheheni vifaa vya kielektroniki, baadhi wakitumia vifaa hivyo na wengine wakitumia madaftari na kalamu katika kufanya mtihani wa kujipima na uelewa wao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza maelekezo yanayotolewa na mkufunzi wao, anaye wafundisha jinsi ya kutumia vifaa mbalimbali ili kukabiliana na mambo tofauti tofauti kwenye jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya karakana, wakiwa wanatumia vifaa vya mbao kutengenezea vitu mbalimbali, kama vile; samani, ikiwemo viti pamoja na meza, hali inayoonyesha umakini katika kujifunza ufundi stadi kwa njia ya vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanafundishwa jinsi ya kutumia nyenzo za kisasa kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali zinazohusiana na maisha ya kila siku katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliomo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasoma kwa kutumia vifaa pamoja na nyenzo maalumu, kama sehemu ya elimu ya vitendo kwa ustadi wa kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa makini katika chumba hicho chenye vifaa mbalimbali vya kilektroniki kwa ajili ya kujifunza, wanasimamiwa na mkufunzi ambaye anawaelekeza mambo mbalimbali kwa ajili ya kuimarisha maarifa yao katika elimu ya vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakitumia vifaa vya kisasa, kwa ajili ya kujifunza na hivyo kuimarisha taaluma yao, kwa elimu ya vitendo, na kuongeza ubunifu kwenye mambo mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliokusanyika katika meza maalumu, iliyo na kifaa wakiwa wanajadiliana na kufundishana mambo mbalimbali yanayohusiana na matumizi ya vifaa hivyo kwa ajili ya elimu ya vitendo na ustadi wa kazi.

Mwanafunzi aliyeko katika chumba maalumu, akiwa anatumia kifaa cha kieletroniki kama sehemu ya mafunzo kwa vitendo yanayomsaidia kuongeza ubunifu katika mambo mbalimbali kwenye jamii na hivyo kumsaidia kujikwamua kiuchumi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi walio kusanyika ndani ya chumba maalumu cha darasa, wakiwa wanatumia madaftari na kalamu pamoja na vifaa vya kisasa, kama sehemu ya kujifunza elimu hiyo ya vitendo na hivyo kuongeza ubunifu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliokusanyika katika darasa maalumu wakiwa wametulia kwa lengo la kujifunza mambo mbalimbali. Hali inayoonyesha usikivu na utulivu kwa ajili ya kuongeza ubunifu katika ustadi kwa njia ya vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wako darasani wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanatumia vifaa vya kiufundi pamoja na vitabu, mazingira ya darasa yanaonyesha kujituma na nidhamu yakilenga kuwapa ujuzi wa vitendo na maarifa muhimu ya kitaaluma.